Wanachuo katika chumba cha mtihani, wakiwa wanafanya mitihani kwa uangalifu na utulivu chini ya msimamizi au mwangalizi anaye wasimamia, hili wasiweze kwenda kinyumbe na sheria au kanuni za wao wanapokuwa kwenye chumba cha mtihani.